Kituo kikubwa cha umeme kimejengwa na nguzo nyingi zimesimama. Miundombinu muhimu inasambaza nishati ikisaidia maendeleo. Nishati huangaza miji na vijiji ikileta nuru na matumaini.

Kituo cha kuzalisha umeme kinatumia maji ya bwawa. Miundombinu ya kisasa inahakikisha usambazaji wa nishati. Nishati safi huchangia maendeleo ya taifa.

Mabango mikubwa ya umeme imesimama wima ikiwa na nyaya nyingi zinazo unganisha. Wafanyikazi wawili wamevaa fulana za usalama za manjano. Sehemu hii inaonekana kua kituo cha kusambaza umeme.

Wafanyikazi wawili wanarekebisha mnguzo ya umeme barabarani. Mmoja amepanda ngazi ndefu uku mwingine akiwa amesimama chini. Wanafanya matengenezo muhimu ya miundombinu.

Kituo cha kupozea umeme, kina nguzo nyingi za chuma. Wataalamu wapo kazini wakiakikisha mfumo unafanya kazi. Miundo mbinu hii, ni muhimu kwa usambazaji wa nishati.

Uwanja wa transfoma wa umeme, umesimama chini ya anga lililojaa mawingu. Miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi zinaonekana . Vifaa hivi muhimu, vinahakikisha usambazaji wa umeme unaoendelea kwa ufanisi.

Miundo mbinu mikubwa ya kiwanda cha kuzalisha umeme kwa joto ardhi imejaa mitambo na mabomba. Moshi mweupe unapaa angani, kuashiria uzalishaji unaoendelea wa nishati safi. Uzalishaji huu unachangia makubwa katika gridi ya taifa.

Watu wawili wamevalia mavazi ya usalama wakifanya kazi karibu na vifaa vikubwa vya umeme. Kreni imeonekana ikitumika kuinua sehemu za vifaa. Miundombinu hii mikubwa inashiria kituo cha umeme au transfoma.

Kifaru mkubwa anachunga kwa utulivu akionyesha uzuri wa wanyamapori. Mnyama huyu mashuhuri anatembea polepole katika makazi yake ya asili. Jua linamulika kupitia majani likiongeza mng'ao wa dhahabu kwenye mandhari.

Punda milia amesimama katikati ya vichaka virefu. Milia yake mieusi na mieupe inang'aa. Anatazama moja kwa moja mbele akichungulia mazingira yake ya asili. Eneo lina nyasi kavu na miti michache.

Fisi anasimama kwenye nyasi akiangalia nyuma anamanyoya yenye madoa rangi ya kahawia yupo porini au kwenye hifadhi ya wanyama anaonekana mwangalifu na amesimama peke yake.

Watu wanashughulika na ukusanyaji wa takataka nyingi. Mikono inaonekana ikichagua taka inaashiria juhudi za kuchakata au kusafisha mazingira. Juhudi hizi ni muhimu kwa afya ya jamii.

Mwanamke mrembo ameketi kwenye benchi ya mbao iliyofunikwa na kitaa cha kitaa cha miraba ya samawati. Amevalia kwa kupendeza na anatabasamu kwa furaha. Sanduku la kubebea chakula na chupa ya maji viko kando yake.

Watu wawili wame vaa glavu waki kusanya taka za plastiki kando ya kijito au msitu. Mifuko yao mikubwa imejaa chupa na mabaki ya plastiki wakionyesha juhudi za kuhifadhi mazingira kwa vitendo vya usafi.

Hifadhi ya upepo, ina vinu vingi vikubwa. Watu wanatembea kwenye barabara ya udongo inayoelekea juu. Mandhari ni ya kupendeza, ikionesha nishati mbadala ikitumika.

Mwanaume amevaa shati la samawati, akitembea kwenye bonde lenye miamba na mimea mingi. Anakaribia kuingia kwenye njia ndogo, iliyozungukwa na kuta za mawe. Eneo linaonekana asili na linaweza kua katika mbuga au hifadhi.

Twiga anatoa ulimi wake nje akionekana akila kitu kutoka kwenye ua wa mbao, twiga mwingine anaonekana kwa mbali mandhari ya miti na mimea ya kijani kibichi inaonyesha mazingira ya asili.

Hifadhi tulivu yenye miti mikubwa inatoa kivuli kizuri. Kiti cha mbao kimetulia katikati ya nyasi ndefu, kikialika wageni kupumzika. Mandhari ya kijani kibichi uonyesha utulivu na amani ya asili.

Chui mwenye madoa amefungua mdomo akionesha meno makali, huku akiwa katika mazingira ya porini. Muonekano wake wa kukasirika huashiria mnyama aliye tayari kujilinda au kushambulia kwa ujasiri.

Wapanda biskeli wawili wanapanda barabara enye lami inayopita katikati ya milima, wamevalia mavasi maalum ya kuendesha baiskeli. Kivuli chao kinaonekana wazi barabarani kuashiria jua kali.

Paa mwenye manyoya ya kahawia na pembe zilizopinda, anatembea kwenye njia ya udongo karibu na majengo yaliyoko mbali. Mandhari huonyesha mchanganyiko wa mazingira ya mjini na ya porini ikionyesha mwingiliano wa wanyamapori na maendeleo.

Watoto wengi wamekaa chini wakila chakula kutoka kwenye sahani zao. Wengine wamevalia nguo zenye rangi tofauti, ikionekana ni mazingira ya shule au kituo cha kulelea watoto.

Twiga wawili wamesimama kwenye nyasi, wakiwa wametazama jiji lililoko mbali. Mandhari haya yanachanganya wanyamapori na maendeleo ya jiji. Wawili hao wanaonekana wakiwa watulivu katika makazi yao ya asili karibu na eneo la mjini.

Watu watatu wanashirikiana kuondoa takataka kando ya mto uliojaa maji ya matope. Mmoja wao amevala sare ya kijani na kofia ,mwingine shati la samawati na watatu ana buti nyeupe akisaidia juhudi za usafishaji.

Wanaume wawili wamepiga magoti wakipanda miche kwenye eneo la nyasi, wakiwa wamevalia barakoa. Wengine wako nyuma wakishiriki zoezi hilo la upandaji kwa pamoja, kuonesha mshikamano wa kijamii, na utunzaji wa mazingira.

Twiga watatu wazuri wamesimama kwenye Savannah, wakichungulia juu ya vichaka. Mmoja anaangalia moja kwa moja kwenye kamera, huku mwingine akila majani. Mdogo wao anaonekana nyuma.

Shamba kubwa lenye miti na vichaka linaenea mbali. Baadhi ya maeneo yana mimea mingi ya kijani kibichi. Mawingu meupe yanaonekana angani. Mandhari ya asili inaonyesha utulivu na uzuri wa mashamba.

Maabara ina wanasayansi wawili wanaofanya utafiti. Mwanaume anachunguza kimiminika kwenye chombo cha glasi, wanawake wako karibu na sinki, wakifanya majaribio mengine.

Kitambaa cha rangi nyingi kimefunikwa usoni mwa kifaru mweusi huku watu kadhaa wengine wakiwa wamevalia sare za kijani wakimzunguka. Kifaru huyo anaonekana kuelekea kulala chini uwezakano mkubwa naapokea matibabu au kuhamishwa.

Wanaume watatu wakivuta mkokoteni nzito, wamebeba mizigo mikubwa ya magunia kwenye barabara mjini huku watu wengine wakipita karibu na magari. Muktadha wa maisha ya kila siku ya kazi ngumu unaonekana dhahiri.

Mpangilio wa watu kando ya mto unaonekana, wengi wao wamevaa koti za usalama za rangi ya kijani. Wanafanya usafi au utafiti wa maji.

Kundi kubwa la watu wazima wakiwa wamevalia fulana za samawati, wamesimama karibu na mimea midogo. Wengi wao wanaonekana kushiriki katika shughuli za upandaji miti.

Simba ndume mwenye manyoya meusi na simba jike wamesimama kwenye nyasi ndefu porini wakitazamana kwa karibu kana kwamba wanawasiliana kimyakimya.

Nyani mweusi na mwenye manyoya ya kahawia ameketi kwenye ua la mbao. Anaonekana akishika nguzo ya ua. Nyuma yake kuna slaidi nyekundu ikipendekeza eneo la kuchezea.

Maji chafu yanayo pita katikati ya njia nyembamba hupenyeza kwa matope yakizungukwa na nyumba za mabati na udongo zilizo jaa nyufa. Mazingira haya yanadhihirisha hali duni ya makazi na changamoto za miundo mbinu.

Mto mpana unatulia katikati ya msitu minene. Miti mirefu na vichaka vya kijana kibichi vimejipanga pande zote za kingo. Mawingu meupe yanaelea angani yakionyesha hali ya hewa tulivu.

Ndege mwenye rangi angavu anaonekana akiwa amesimama juu ya mti. Mwili wake una rangi ya kijani na mkia mrefu wa samawati huku macho yakiwa yamezungukwa na duara jekundu linalovutia kwa mtazamo wa kwanza.

Watu kadhaa wamejipanga kando ya mto wakikusanya maji wakitumia madumu ya manjano na ndoo. Ukosefu wa maji safi unawalazimu kutumia vianzo vya asili licha ya hali duni ya usafi mazingira.

Mwanamke ameketi karibu na moto huku akipika viombo vya kupikia vipo chini maji yanaonekana nyuma na kuna madaraja au miundo mingine inaonesha maisha ya kawaida karibu na maji.

Vibanda vingi vimejengwa kwa mabati na mbao vikiwa vimepangwa kando ya mkondo wa maji machafu. Nguo zimetundikwa nje kwenye baadhi ya nyumba na mazingira yanaonekana duni na mimea imechipuka kando ya mto.

Twiga wengi wanatembea kwenye nyika iliyofunikwa na majani. Anga la samawati linaongeza uzuri wa mazingira. Wanyama pori hawa maridadi wanastawi katika makaazi yao asilia.

Maji tulivu ya dimbwi yamezungukwa na mimea yenye majani mabichi huku majani ya lily yakielea juu ya uso wake mti ulioanguka umejilaza juu ya maji ukiongeza mandhari ya asili ya kupendeza na utulivu.

Wafanyabiashara wamejipanga kando ya barabara wakiuza bidhaa mbalimbali baadhi wamevaa nguo zenye rangi na kuna ndoo zilizojazwa vitu barabara inaonekana mvua soko la wazi lenye shughuli nyingi inaendelea.

Barabara yenye njia nyingi ina magari yakielekea pande zote mbili huku bango la kijani likitoa mwelekeo. Mandhari ya mjini na mawingu yapo kwa nyuma.

Basi la abiria limepakwa rangi ya zambarau. Limeegeshwa kando ya barabara likionyesha nambari ya usajili ya kenya. Watu Wawili wamesimama karibu nalo mmoja wao akiwa amevalia koti la usalama akionekana kuwa ni askari.

Abiria wanapanda mabasi ya abiria jijini. Jengo refu lenye ghorofa linaonekana nyuma. Shughuli nyingi za usafiri zinaendelea katikati ya jiji. Mabasi yamebeba mabango ya matangazo.

Msongamano barabarani unaonekana ukiwa na basi la kijani kibichi katikati ya jiji yenye majengo. Watu wanatembea kando ya barabara huku bodaboda na magari mengine yakipita. Barabara hii inaonyesha shughuli nyingi za kila siku nchini.

Matatu yenye rangi kali na michoro maridadi inapakia abiria barabarani, huku wengine wakitembea karibu. Maneno kama to the world na chicago bulls yanaonekana kwenye gari hilo la usafiri wa uma la mtaa.

Magari mengi yanapita kwenye barabara pana. Barabara ina madaraja ya watembea kwa miguu juu yake. Majani na nyasi zimetanda kando ya njia. Mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi , inaonekana.

Basi la hophorn liko kituoni, likishusha na kupakia abiria. Watu wanasubiria kando, wengine wakiingia ndani. Basi jingine la umeme limeegeshwa karibu nalo. Majengo marefu yanasimama nyuma.

Gari la abiria la NAKOS SACCO limejaa abiria. Watu wanapanda na kushuka, wakifanya shughuli zao za kila siku. Mabango ya matangazo yanatambulisha biashara mbalimbali.

Abiria wanasubiri usafiri kando ya barabara. Mdaladala zinasubiri kuchukua abiria wao. Usafiri wa umma unaendelea jijini kama kawaida.

Gari ndogo la abiria lenye maandishi peace maker na nembo za rangi imesimama barabarani. Abiria wanaonekana wakishuka au kupanda. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara yenye majengo ya maduka imejaa matatu zilizopakiwa, zikionesha utamaduni wa usafiri wa umma nchini kenya. Kila matatu ina rangi na michoro yake ya kipekee ikionesha ubunifu wa wasanii wa humu nchini.

Onyo la waenda kwa miguu limesimama barabarani likiashiria tahadhari. Lori la kuchanganya simiti limesimama karibu na gari jeupe. Barabara inaonyesha msongamano wa magari na watu, ikionyesha shughuli za kawaida za jiji.

Shughuli nyingi zinaendelea katika kituo cha mabasi. Mabasi ya abiria yameegeswa yakisubiri wateja. Watu wanatembea barabarani. Inaashiria usafiri wa umma katika eneo lenye watu wengi.

Basi la rangi ya kijani, nyekundu na rangi ya chungwa limeegeshwa kando kando ya barabara mjini. Bango la mbele limeandika vituo mbalimbali huku watu wakipita pembeni na miti ikitanda nyuma.

Daladala imesimama kando ya barabara ikipakia abiria. Watu wanasubiri usafiri wao wa kuenda nyumbani au kazini. Mabasi haya ni muhimu kwa usafiri wa umma mjini.

Msongamano wa magari unaonekana barabarani ukiwa na magari ya abiria na malori. Watu wanatembea kando ya barabara wakionyesha shughuli nyingi. Majengo na miti vimezunguka eneo, vikionyesha mandhari ya mjini.

Abiria wanapanda basi lililopambwa kwa michoro ya kuvutia. Basi lina nambari sabini likionyesha njia yake. Watu wanasubiri kupanda basi hilo.

Hali ya biashara inaendelea kando ya barabara karibu na gari la abiria lenye michoro. Bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo na pakiti za bidhaa zimetandazwa chini. Watu wamekusanyika wakinunua a kuuza.

Abiria wanasubiri usafiri. Mabasi yameegeshwa barabarani yakiwemo ya Isuzu MetroTrans . Watu wanatembea karibu na miti mrefu na nguzo yenye saa. Hali ya hewa inaonekana kutokuwa na jua.

Matatu ya metro trans inapakia abiria jijini. Watu wanapanda na kushuka, wakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Gari hili ni muhimu kwa usafiri wa kila siku, likiwa na sehemu ya utamaduni, wa usafiri, Kenya.

Abiria wamesimama kando ya barabara, wakisubiri gari ya abiria. Matatu mawili yameegeshwa, yakiwa na namba za usajili za Kenya. Watu wanangoja usafiri katikati ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara pana ina magari mengi yanayopita pande zote mbili. Upande mmoja kuna miti mingi ya kijani kibichi. Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wakisubiri usafiri.

Basi la abiria la rangi ya blue limesimama barabarani. Watu wanasubiri kupanda basi, huku wengine wakipita. Muuzaji wa tiketi ameshika bango lenye namba, akionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Mji unawaonesha maisha ya kila siku. Mabasi mengi ya abiria yameegeshwa yakiashiria kituo cha usafiri au eneo la maegesho. Mandhari yana majengo ya makazi na miti yakiwasilisha mandhari ya mjini.

Basi la abiria la City Hoppa limeegeshwa barabarani jijini. Rangi yake ya kijani kibichi yanaonekana wazi. Kuna magari mengine na majengo marefu nyuma kuashiria shughuli za usafiri mijini.

Bango la Mayson Classic Sacco limewekwa mbele ya gari jeusi lililofunguliwa mlango. Katika mandhari yenye harakati za mtaa, magari na watu wanashughulika huku huduma za usafiri zikionekana wazi.

Mtaa wenye magari mengi katikati ya jiji, lina basi jekundu na la samawati yakiwa yamesimama karibu. Mtu mmoja ameshika bango kubwa lenye maandishi Utawala Airways huku watu wengine wakiwa wamesongamana karibu.

Basi la samawati lenye nambari ya usajili ya Kenya na jina bendito limesimama. Abiria wanapanda wakiashiria shughuli za usafiri wa uma. Basi hili linaashiria utaratibu wa usafiri wa uma nchini.

Ardhi imechimbwa na udongo mwingi unaonekana. Bomba la maji linaonekana katikati. Kuna mimea michache iliyokauka pembeni. Hii inaashiria shughuli ya ujenzi au uharibifu wa ardhi.

Shughuli ya ujenzi zinaendelea chini ya daraja ambapo tingatinga kubwa la manjano linafanya kazi ya kuchimba udongo. Udongo mwingi umekusanywa karibu, ujenzi huu ukiendelea karibu na barabara kuashiria maendeleo ya miundombinu.

Jengo lenye paa la kahawia limezungukwa na matangi mengi meusi ya maji juu ya paa. Mandhari ya jiji panaonekana nyuma yake chini ya anga tulivu. Ukuta wa matofali upo mbele.

Fundo la maji limewekwa kwenye ukuta wa mbao. Bomba limeunganishwa na hosi ya rangi nyeusi na samawati. Litawezesha upatikanaji wa maji safi kwa matumizi mbalimbali.